Hii ni minara ya usambazaji wa umeme ambao sehemu kuu ya njia ya kutoka kwenye vituo vya umeme. Vituo vya umeme ni muhimu sana kwa sababu hubadilisha umeme wa msongo mkubwa kuwa wa msongo mdogo. Unaweza kutumiwa majumbani na viwandani.

Hiki ni kituo cha usambazaji wa umeme ambacho ni sehemu muhimu katika mchakato wa kusambaza umeme kutoka kwa vituo vya uzalishaji hadi kwa watumiaji. Vituo hivi hubadilisha volti kubwa ya umeme kuwa volti ya chini inayofaa kwa matumizi ya nyumbani, viwandani au kibiashara.

Hivi ni vituo vya umeme au substations ambavyo ni muhimu sana kwa kusambaza umeme. Vina jukumu la kupunguza au kuongeza volt ya umeme ili uhamishwe salama kutoka vituo vya uzalishaji hadi kwa watumizi. Ni uti wa mgongo wa mtandao wa umeme unaowezesha maisha yetu ya kila siku.

Hiki ni kituo kidogo cha umeme maarufu transfoma kilichowekwa kwenye nguzo. Vituo hivi ni muhimu katika kusambaza umeme kutoka kwa njia kuu hadi kwa watumiaji wa kawaida kama nyumba, shule na biashara.

Hiki ni kituo cha umeme ambacho kinahusika kusambaza umeme kutoka kwa viazo vikuu vya uzalishaji hadi kwa watumiaji wa mwisho. Vituo hivi vinabadilisha volti ya juu kwa ya chini au kinyume chake ili kuwezesha usafirishaji wa umeme kwa usalama na ufanisi.

Huyu ni mtu anayefurahia mazingira ya asili, chini ya mti mkubwa wenye eneo la kijani. Hii inaangazia umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Uhifadhi wa mazingira husaidia kulinda miti, mimea na viumbe hai, huku ukipunguza uchafuzi wa mazingira.

Haya ni mandhari ya asili yenye maji na uoto wa kijani, kisisitizo umuhimu wa kuhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali za asili. Uhifadhi wa mazingira ni muhimu kwa kulinda vyanzo vya maji na kuzuia mmomonyoko wa ardhi na kuhifadhi makazi ya viumbe hai.

Hii ni njia ya mbao iliyojengwa vizuri kupitia msitu wenye miti ya asili na mimea mingi. Hii ni mfano mzuri wa jinsi tunavyoweza kuendeleza miundombinu katika kuharibu mazingira. Uhifadhi wa mazingira unahusu kulinda maeneo asili kama haya.

Haya ni mazingira ya asili yenye msitu mnene na bwawa dogo yenye mimea ya majini. Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili ni muhimu kwa kulinda vianzo vya maji, wanyama pori na mimea. Tunapohifadhi mazingira tunazuia mmonyo.

Hawa ni wafanyikazi wakichimba ardhi kwa msaada wa mashine. Jambo linaloweza kuashiria usimamizi wa rasili mali kama maji au miundo mbinu ya usafi. Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasili mali asili ni muhimu kuhakikisha maendeleo.

Hii ni jamii ya tai pori karibu na bwawa la maji ishara ya mazingira yenye afya. Hii inatufundisha kuwa uhifadhi wa mazingira ni muhimu kwa uendelevu wa viumbe hai. Raslimali kama maji ,ardhi na wanyama pori ni muhimu sana kwa maisha yetu na ni lazima zisimamiwe kwa busara.

Hii ni ishara ya changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji safi na ardhi za usimamizi mbaya wa mazingira. Ni muhimu sana kuhifadhi mazingira na kusimamia rasilimali zetu asili kama vile maji kwa uendelevu. Hii inahakikisha kwamba kila mtu anapata maji safi na salama na analinda afya ya jamii na mifumo yetu ya ekolojia kwa vizazi vijavyo.

Hili ni bwawa au kizuizi cha maji katika mazingira asili ambapo maji yanatiririka. Hii inasisistiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira au usimamizi wa rasilimali asili hususan rasilimali maji. Miundo kama hii ni muhimu kwa ajili ya kutumia rasilimali maji kwa njia endelevu.

Hizi ni adhari mbaya zinazotokana na kutotunza mazingira yetu kama vile mafuriko yanayosababisha uharibifu mkubwa. Hii inasisitiza umuhimu wa kuhifadhi mazingira na usimamizi endelevu wa rasilimali asili kwa kutunza misitu na vianzo vya maji na kupanga matumizi ya ardhi vizuri tunaweza kuzuia majanga kama haya na kulinda maisha na mali za watu.

Hawa ni wanawake na watoto wakiwa kwenye foleni labda wakisubiri huduma kama chanjo au msaada wa kijamii. Hii inaonyesha athari za usimamizi duni wa kirasilimali asili na mazingira. Ukosefu wa maji safi na chakula na huduma bora mara nyingi hutokana na ubunifu wa mazingira kama vile ukatiaji wa miti na uchafuzi wa vyanzo vya maji.

Hii ni nyumba ya jadi iliyojengwa kwa kutumia nyenzo asilia kama udongo na nyasi. Hii ni mfano bora wa matumizi endelevu ya rasilimali asili. Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili huhusisha kutumia mali ya asili kama miti, udongo na nyasi kwa njia ya kiteknolojia isiyoharibu mazingira.

Hii ni miundombinu mikubwa inayotumika kusimamia rasili mali zetu asili kama vile maji. Ni muhimu sana kuhifadhi mazingira na kusimamia rasili mali hizi kwa uangalifu mkubwa. Hii inahakikisha kuwa rasilimali kama maji, zinapatikana na kutumiwa sahihi na kwa njia endelevu.

Hili ni dampo kubwa la taka. Hali inayoashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira. Hii ni changamoto inayotokana na ukosefu wa usimamizi bora wa rasilimali na uhifadhi wa mazingira. Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ni muhimu kwa maisha endelevu.

Huyu ni mtu akifurahia muda wa burudani katika mazingira asili yenye miti mikubwa na nyasi, hii inasisitiza umuhimu wa kuhifadhi mazingiri na usimamizi wa raslimali asili kama vile misitu na maeneo ya kijani. Ni muhimu kulinda na kutunza maeneo haya ili yaweze kwendelea kutoa manufaa kama vile hewa safi na makaazi Kwa viumbe.

Hii ni ishara ya hali duni ya mazingira ambapo mtu anatembea kwenye barabara, matope iliyojaa maji ishara ya mifereji mibovu na uchafuzi wa mazingira. Hii inaonyesha haja kubwa ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi bora wa rasili mali asili.

Hili ni kundi la watu waliovaa mavazi ya kitamaduni yakiakisi urithi na tajiri za kitamaduni na uhusiano wao na jamii na mazingira yao. Mara nyingi tamaduni za asili zinafundisha heshima kubwa kwa ardhi, wanyama pori na rasilimali asili

Kulinda viumbe kama simba na makaazi yao ni muhimu kwa kudumisha usawa wa kiekolojia. Tunahitaji kuhakikisha kuwa rasilimali zetu kama msitu na meneo ya wanyama pori yanatunzwa na kwa uangalifu ili vizazi vijavyo navyo viweze kufurahia utajiri huu wa asili.

Watu hao wanafurahia mazingira ya asili kwa kutumia boti kwenye ziwa. Hii inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi mazingira na usimamizi bora wa rasili mali asili kama maji. Matumizi ya rasili mali hizi kwa njia endelevu huongeza dhamani ya utalii.

Watu hawa wanasafisha mifereji iliyojaa uchafu na takataka. Hii ni changamoto kubwa ya kimazingira inayohitaji usimamizi bora wa takataka na uhifadhi wa mazingira ili kuzuia magonjwa na kuboresha afya ya jamii.

Usafiri wa umma unatumia miundo mbili mikubwa kama vile barabara kwa kusafirisha idadi kubwa ya watu. Mabasi na matatu ni muhimu sana kupunguza msongamano wa magari na kuwezesha watu kufika maeneo mbalimbali haraka na kwa ufanisi. Ni kiungo muhimu cha uchumi na maisha ya mji.

Hii ni minibus maarufu ya kufanya kazi ya usafiri wa umma. Minibus ya aina hii, humilikiwa na watu binafsi na zinajulikana maarufu kwa mapambo yao maridadi na mara nyingi hucheza muziki kwa sauti kubwa. Zina fanya kazi maalum kwa kusafirisha watu, kutoka jiji hili hadi lingine.

Hii ni barabara kuu yenye magari mengi, ikiwemo mabasi na malori. Jambo linaloonyesha mfumo wa usafiri wa uma. Usafiri wa uma ni muhimu sana kwa waninchi, kwani hutua njia nafuu na rahisi ya usafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Huyu ni abiria akielekea kwenye basi la usafiri wa umma. Usafiri wa umma ni njia muhimu za kusafirisha watu mjini na vijijini kwa gharama nafuu. Unasaidia kupunguza msongamano wa magari na kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuokoa muda.

Hii ni barabara inayotumika kwa usafiri wa umma. Ni muhimu sana kwa maendeleo ya nje. Husaidia watu kusafiri kwa urahisi na kwa gharama nafuu, kupunguza msongamano barabarani na uchafuzi wa mazingira. Ni uti wa mgongo wa uchumi wetu.

Haya ni mabasi ya umma pamoja na pikipiki ambayo ni njia kuu za usafiri mjini. Usafiri wa umma ni muhimu kwa kuhudumia watu wengi wanaosafiri kila siku kwenda kazini, shuleni au shughuli nyingine. Huduma hizi husaidia kupunguza msongamano wa magari na gharama za usafiri binafsi.

Hii ni matatu aina ya Toyota ambayo ni mojawapo ya njia kuu za usafiri kwa umma nchini kenya. Usafiri wa umma ni muhimu kwa kuwasaidia wananchi kusafiri kwa gharama nafuu kati ya miji na vijiji. Huduma hii hutoa ajira kwa maelfu ya watu kama madereva na makanga.

Hili ni basi la umma maarufu matatu likiwa na abiria na watu wakisubiri ama wakishuka. Usafiri wa umma ni muhimu sana kwa kusaidia watu kufika kazini, shuleni na sehemu nyingine kwa gharama nafuu. Inapunguza msongamano wa magari na uchafuzi wa hewa mjini.

Watu hawa na wengine wengi hutegemea matatu na mabasi kusafiri kuenda kazini, shuleni au kurudi nyumbani. Ingawa ni muhimu sana, mara nyingi hukumbana na changamoto za msongamano wa magari na huhitaji miundo mbinu bora. Ni uti wa mgongo wa harakati za miji yetu.

Huu ni uhalisia wa usafiri wa umma katika miji yetu ambapo mabasi na pikipiki au bodaboda hutumika sana. Ingawa husaidia watu wengi kusafiri haraka, changamoto za msongamano wa magari na usalama bado ziko. Ni muhimu kuboresha mifumo hii na kuhakikisha huduma bora na usalama kwa wote.

Haya ni magari ya usafiri wa umma kama matatu na magari ya kibinafsi karibu na darasa la chini. Usafiri wa umma ni muhimu sana katika jamii kwani husaidia watu kufika kazini, shuleni na kufanya shughuli zao za kila siku kwa gharama nafuu.

Haya ni magari ya umma kama vile mabasi, na pikipiki. Yakiwa barabarani pamoja na watu wakitafuta usafiri. Usafiri wa umma ni huduma muhimu inayosaidia watu wengi kufika kazini, shuleni, na masehemu nyingine, kwa gharama nafuu.

Hii ni hali ya kawaida ya usafiri wa umma katika jiji, ambapo magari ya abiria kama matatu na mabasi yanatoa huduma muhimu kwa wananchi. Usafiriri huu unasaidia watu wengi kufika kazini ,shuleni na maeneo mengine ya kila siku kwa ghalama nafuu.

Usafiri wa umma ni mfumo wa usafirishaji wa abiria unaopatikana kwa watu wote kwa bei na malipo. Hii ni basi ya City Hoppa ambayo ni mfano wa usafiri wa umma jijini Nairobi. Mabasi haya husafirisha watu kutoka maeneo tofauti ya jiji hadi katikati na kurudi.

Swala la usafirishaji wa umma katika jiji hili linaonekana wazi kwenye barabara hii yenye imejaa magari mengi. Ikionyesha umuhimu wa mifumo bora na rafiki ya usafirishaji kwa wajakazi waliomo katika jiji hili.

Haya ni mabomba makubwa ya plastiki ambayo hutumika kusambaza maji au kudhibiti maji taka. Usambazaji wa maji safi na usimamizi bora wa maji taka ni muhimu kwa afya ya jamii na maendeleo endelevu. Miundo mbinu kama hii husaidia kupunguza magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu.

Hili ni shimo lenye maji yaliyotuama na taka ndani yake. Hali hii inaashiria changamoto kubwa katika usambazaji salama wa maji, na usimamizi bora wa taka. Maji machafu kama haya, yanaweza kueneza magonjwa na taka zilizotupwa ovyo kuharibu mazingira yetu.

Hiki ni kituo cha kusambaza maji yaliyosafishwa. Ugavi wa maji safi na salama ni muhimu sana kwa afya ya jamii na maisha ya kila siku. Wakati huo huo usimamizi sahihi wa taka ni muhimu sana kuzuia uchafuzi wa mazingira na maji. Huduma hizi mbili huenda pamoja kuhakikisha usafi na ustawi wa jamii.

Haya ni mabomba makubwa ya maji yanayoashiria usambazaji wa maji safi au mifumo ya maji taka, usambazaji wa maji ni huduma ya msingi inayohakikisha watu wanapata maji safi ya matumizi ya nyumbani na kilimo cha viwandani.

Haya ni mabomba makubwa ambayo mara nyingi hutumika kusambaza maji safi au kuondoa maji taka. Usambazaji wa maji ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu, afya na maendeleo ya jamii. Kupitia miundo mbinu kama mabomba haya, maji hufikishwa majumbani, mashuleni na mahospitalini.

Huu ni mtaro wa maji ambao huashiria mfumo wa usambazaji wa maji au udhibiti wa taka za maji. Usambazaji wa maji safi ni muhimu kwa afya ya jamii huku usimamizi wa taka za maji, kama mifereji au mtaro zaidi ya kuzuia mafuriko, magonjwa na uchafuzi wa mazingira.

Hili ni bomba la plastiki linalotumika kusambaza maji. Usambazaji wa maji na usimamizi wa taka kwa huduma za watu na afya ya jamii. Mabomba kama haya hutumika kufikisha maji safi kwa matumizi ya nyumbani, mashambani na viwandani.

Huu ni mto uliojaa maji machafu. Jambo hili linaonyesha changamoto katika usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Usambazaji wa maji safi na usimamizi bora wa maji taka ni muhimu kwa afya ya jamii na mazingira. Kukosekana kwa mifumo bora ya mifereji na maji taka kunaweza kusababisha magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu.

Hizi ni taka nyingi zilizotapakaa ovyo, jambo ambalo linaashiria changamoto kubwa katika usimamizi wa taka. Usimamizi mbaya wa taka waweza kusababisha uchafuzi wa vyanzo vya maji kama vile maji ya ardhi na mito na hivyo kuhatarisha upatikanaji wa maji safi.